Madaktari wawili wa meno wa jinsia ya kiume, wakiwa wanatoa huduma za matibabu. Kwa mgonjwa wa kike aliyelala juu ya kitanda, akiwa amepanua kinywa. Ambapo madaktari hao humkagua kwa kutumia vifaa maalumu.

Walimu wa kike na wa kiume wakiwa mbele ya darasa pamoja na daktari wa meno ambaye amevaa koti la rangi jeupe, akiwa anatoa elimu kuhusu kinywa akitumia meno ya bandia; kumfundisha mwanafunzi wa shule huyo.

Mazingira hatarishi kwa binadamu kuishi, kwani kuna maji yaliyotuama ambayo yanasababisha mmomonyoko wa udongo; pia hunaweza eneza maambukizi mbalimbali, kukiwa nyumba zilizo na bati zenye kutu, na miti iliyokatika.

Kabati dogo ambalo linatumika kuhifadhia vitu mbalimbali, ndani kukiwa na boksi dogo ambalo lina dawa pamoja na vifaa vinavyotumika kutolea huduma ya kwanza, pia kukiwa na ndoo ya chuma inayotumika kuhifadhia taka.

Mazingira ya hospitali kukiwa na kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa chuma, ambacho kinahifadhi mitungi mikubwa ya gesi , ambayo inatumiwa na wagonjwa mbalimbali ambao wanamatatizo ya upumuaji.

Daktari wa kike aliyevaa koti refu la rangi nyeupe akiwa anatazama dawa ambazo zimehifadhiwa katika maboksi, yaliyotengenezwa kwa karatasi ngumu na kupangiliwa kwenye rafu za mbao.

Daktari wa kike mwenye koti refu la rangi nyeupe akiwa anapima mapigo ya moyo ya mgonjwa alioketi katika kiti, akitumia kifaa maalumu cha kusikiliza mapigo ya moyo.

Kundi kubwa la wamama wakiwa pamoja na watoto wachanga wameketi katika sehemu iliyo na uwazi wakiwa wanapatiwa misaada mbalimbali na wasimamizi moja wapo ikiwa ni kupewa maziwa katika vikombe vya watoto hao.

Daktari wa kiume aliyevaa mavazi ya rangi ya bluu ambaye amebobea katika maswala ya magonjwa ya watoto, akiwa anamkagua mtoto mchanga aliyelazwa juu ya meza ili kujua anaumwa na nini.

Mama akiwa ameketi katika kitanda kilichopo ndani ya chumba cha hospitali, akiwa anamtazama mtoto mchanga ambaye amepakatwa na kijana wa kiume, aliyeketi pia katika kitanda hicho.

Mama akiwa katika chumba cha wodi ya hospitali ambapo anamtazama mtoto mchanga aliyehifadhiwa katika chumba kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki, kikiwa kimeachwa matundu madogo yanayomsaidia kupata hewa safi

Duka ambalo linauza madawa yanayotibu magonjwa mbalimbali, zikiwa zimehifadhiwa ndani ya kabati. Ambalo limetengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na vioo, kukiwa na ufunguo ili mtu ambaye haruhusiwi asitumie dawa hii.

Dawa ya asili ama ya kienyeji iliyohifadhiwa katika boksi, ambayo huwasaidia wamama wajawazito ili wasiweze kupata changamoto yoyote wakati wa kujifungua mtoto.

Uandaaji wa dawa ya asili kwa kutumia majani mabichi yaliyopo ndani ya kikombe, pembeni kukiwa na bakuli dogo kwa ajili ya kutwangia au kusaga, kukiwa na vichupa vilivyohifadhi ungaunga. Dawa hizo hutumika kutibu magonjwa mbalimbali.